Kikundi cha madaktari waliovalia koti ya rangi ya samawati, barakoa na vilevile kofia ya upasuaji yenye rangi ya kijani kibichi iliyofifia, wanaonekana wakiendeleza shughuli ya upasuaji. Vifaa vya kimatibabu vinaonekana sehemu ya nyuma.

Hiki ni kituo cha afya, mwanamke aliyevalia shati ya kijani kibichi, barokoa na miwani, anaonekana akimpa chanjo mwanaume aliyeketi na kuvalia barakoa nyeusi. Pia mle nyuma kuna wanaume wengine wawili wote wamevalia barakoa wakisubiri kupatiwa chanjo.

Hii ni sehemu ndani ya hospitali. Kuna mgonjwa aliyefunikwa shuka ya rangi ya samawati, huku akiwa amelazwa kwenye kitanda. Wauguzi wawili waliovalia mavazi meupe na barakoa wamesimama kando yake.

Mgonjwa aliyevalia shati nyeupe na kufunikwa kitambaa chenye rangi nyekundu. Amekilalia kitanda kilichotandikwa shuka yenye rangi nyeupe. Muuguzi aliyevalia shati nyeupe anamdunga sindano. Rangi ya kuta za chumba hiki ni ya samawati.

Hiki ni kitanda chenye rangi nyeupe kilichotengenezwa na chuma. Godoro lililotandikwa na shuka lenye rangi nyeupe liko juu yake. Kando kando mwake watu kadhaa wanapita sehemu ile.

Tunaona mkono wa mtu aliyevalia nguo za rangi ya zambarau na nyeupe akiendeleza shughuli za kurekodi, na kusahishisha rekodi za huenda za wagonjwa au za hospitali.

huyu ni mgonjwa aliyelala juu ya kitanda kilicho tandikwa kitambaa cheupe. Miguu yake miwili imefungwa bandeji yenye rangi nyeupe na kuekelewa chuma kuashiria amevunjika. Amajifunika shuka lenye rangi nyekundu.

Mwanamke aliyevalia shati yenye rangi nyeupe, barakoa na kitambaa chenye rangi nyeusi, anapokea chanjo kutoka kwa mwanadada aliyevalia shati yenye rangi nyeupe na mistari nyeusi. Kando kuna watu walioketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni wafanyikazi katika hospitali. Wote wamevali kofia ya upasuaji zenye rangi ya zambarau na vile vile barakoa. Wawili wamevalia mavazi yenye rangi ya kijani kibichi moja amevalia ile yenye rangi ya blue , nae mwengine wamevalia mavazi meupe.

Mgonjwa, aliyefunikwa na kitambaa chenye rangi ya samawati na kuwekwa kifaa cha kumsaidia kupumua kwenye pua. Anahudumiwa au anazungumza na wauguzi waliovalia koti au mavazi yenye rangi nyeupe na glavu mkononi.

Hawa ni wanafunzi wa utabibu na madaktari, wakiwa wameshika mabango yenye rangi nyeupe yaliyo na maandishi world sight day . Nyuma yao, miti yenye rangi ya kijani kibichi yanaweza kuonekana.

Mwanaume aliyevalia kofia nyeusi , shati nyeusi na kinyasa chenye rangi nyeupe na nyeusi huku akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki yenye rangi ya samawati, anadungwa au kutibiwa kidole chake na muuguzi aliyevalia shati nyeupe, suruali nyeusi na glavu.

Wasichana wa shule wamevalia sare yenye rangi ya kijani kibichi huku mkononi wakiwa wameshika nguo za ndani za kike na sodo, mwanamke aliyevalia barakoa akiwa ameketi kando yao. Wote watatu wameketi kwenye viti za plastiki.

Kidole cha mtu kina onekana kikinyanua sehemu ya juu ya mdomo ili kuweka wazi fizi rangi nyekundu na vile vile meno yenye rangi nyeupe. Rangi ya ngozi ya mtu yule inaonekana kuwa hudhurungi iliyokolea.

Hivi ni vifaa vya meno kama vile kioo cha meno, vyombo vyenye ncha kali, kile chenye ncha pana nacho kenye ncha ndogo kilichopindika, navyo vimewekwa kwenye uso wenye rangi ya blue .

Hapa tunaona ulinganisho kati ya meno kabla na baada ya kufanyiwa usafishaji au kutibiwa. Meno yaliyo upande wa juu inaonekana kuwa chafu na yenye rangi ya kahawia ilhali meno yaliyo sehemu ya chini yanaonekana kuwa meupe.

Huu ni mchoro au mfano wa jino lililo na rangi nyeupe, kando yake kifaa kinachoitwa kioo cha meno kimelazwa pale. Vitu hivi viko kwenye mandhari au pahali palipo na rangi ya samawati iliyofifia.

Mwanaume aliyevaa barakoa na glavu ya rangi nyeupe na sare za kijeshi anaonekana akishiriki katika shughuli za kijamii za kimatibabu. Mwanamke aliyevalia mavazi yenye rangi mbali mbali ikitia ndani kitambaa chenye rangi kijani na nyeupe anaonekana akipokea chanjo.

Huyu ni mtu aliyeifungua kinya chake hivi kutokeza meno yenye rangi nyeupe iliyo na mwanya. Ngozi yake ni yenye rangi hudhurungi au nyeusi kuashiria ni mwenye asili ya kiafirka.

Huu ni uso wa mwanamke anayetabasamu au aliye na furaha. Meno yake ni yenye rangi nyeupe. Midomo yake ina rangi nyekundu na ngozi yake ni ile ya hudhurungi.

Hiki ni kinywa cha mtu aliye na ngozi yenye rangi ya hudhurungi. Meno yake ni meupe na mdomo yake ameipaka rangi nyekundu.

Hizi ni zana za kliniki ya meno. Kuna vioo viwili, kimoja kikiwa kimeelekezwa na kuakisi rangi ya bluu. Na pia kuna vyombo vingine venye chakali na iliyojipinda na mswaki mwenye rangi ya kijani njano na pia nyeupe.

Mwanamume anatumia kijiti kuisafisha meno yake iliyo na rangi nyeupe. Ngozi yake ni nyeusi au kuashiria kuwa ni wa kiasili ya kiafrika.

Huyu ni daktari au fundi wa meno, aliyevalia mavazi yenye rangi ya kijivu, barakoa na glavu zenye rangi ya buluu. Anaonekana akiwa ameshikilia mfano wa meno wa mbele na mizizi yake.

Mwanaume aliye na ndevu na ngozi yenye rangi ya hudhurungi , ameifungua meno yake ili kutibiwa na wauguzi waliovalia sare zenye rangi ya samawati, barakoa na glavu. Huku mkononi wakiwa na vifaa vilivyo na mabomba madogo yenye rangi nyeupe.

Naona skrini ya kompyuta inayoonyesha eksirei. Sehemu ya chini, juu, taya na sehemu ya sinasi inajitokeza waziwazi. Vilevile kuna kidole cha daktari kinachoonekana kuashiria jambo kwenye picha ile.

Tunaona kikundi cha wanaume wanne huenda wakawa wazima moto. Wote wamevalia sare zao za kazi ikiwemo barakoa na jezi. Mmoja wao anaonekana akishughulikia mlango la jengo lililo na rangi ya kijani.

Hili ni gari lililo na rangi ya kijani kibichi, nyeupe na manjano. Afisa, aliyevalia sare zenye rangi ya kijani kibichi huku akiwa na ngao ya gilasi. Anaruka kutoka nyuma ya motokaa hii.

Mwanamke anaonekana akibeba gunia jeupe kichwani na akiwa amefunga leso kiunoni ilhali mwanaume aliyevaa shati, glavu na barakoa yenye rangi ya buluu akimsaidia kueka gunia ile kichwani.

Mwanaume aliyevalia suruali yenye rangi ya kahawia anaitumia mti mdogo ulio kwenye mkono wake wa kulia kuzima moto inayowaka katika eneo lililo na nyasi iliyonyauka.

Hiki ni kikundi cha wazima moto waliovalia sare za rangi nyeusi na kofia ngumu zenye rangi ya kijani kibichi. Wanakimbia huku wameivuta ngazi kwenye sakafu iliyo na unyevunyevu.

Hili, ni eneo lililokumbwa na janga, la mafuriko. Watu wawili, waliovalia sare ya rangi nyekundu, wanaonekana wakitembea ndani ya maji, machafu. Na kwa mbali, majengo yenye mabati ya rangi nyekundu yanayoonekana.

Hii ni sehemu au mandhari yaliyo na miti mingi au mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Milima inaweza kuonekana kwa umbali na mawingu ni yenye rangi nyeupe. Vilevile anga ina rangi ya samawati au bluu.

Hii ni ardhi iliyofunikwa kabisa na takataka zilizotupwa pale. Pia miti iliyokauka isiyo na majani inaweza kuonekana katika ardhi hio. Kwa umbali, miti iliyo na majani inaweza kuonekana.

Hapa tunashuhudia au kuona tukio la kushuka kwa tone la maji kwenye uso wa maji mengine yaliyo kwenye ndoo ya plastiki yenye rangi ya kijani kibichi.

Hizi ni mbegu za kunde zilizowekwa kwenye bakuli za seramiki na pia gunia. Nazo nikama maharagwe, soya , mbaazi na hata ndengu .

Hii ni sehemu katika soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, karoti, nyanya, vitunguu na hata kabeji. Vitu hivi vimepangwa kwenye kreti na vile vile magunia kwenye ardhi.

Hii ni barabara yenye vumbi mno iliyo karibu na sehemu walikokata miti hivyo basi kuacha ardhi tupu. Ukingoni miti mingi yenye majani ya rangi ya kijani kibichi imepandwa.

Gari lenye rangi nyekundu limeangukiwa na mti mkubwa wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, huenda kutokana na mtetemeko wa ardhi. Kando yake, mwanaume aliyevaa shati nyeupe na kinyasa nyeusi anapita karibu na mahali hapa.

Hii ni mimea midogo ya mahindi yaliyo pandwa kwenye udongo wenye rangi nyeusi kuashiria kuwepo kwa madini mingi. Miale ya jua yanaonekana yakimulika kuelekea majani au matawi ya mimea hii.

Kuna viti vitatu vya rangi nyeusi, meza ya mbao, rafu za rangi nyeupe na ya waridi iliyotengenezwa na mbao. Vigae vya chumba hiki ni vya rangi nyeupe, kuta nazo za rangi nyeupe vilevile.

Hivi ni vifaa vinavyotumiwa na madaktari haswa wale wanaofanya shughuli ya upasuaji navyo ni kama makasi ya aina na ukubwa wa mbalimbali, Wembe wenye ncha kali na sahani iliyo na rangi ya fedha.

Hapa tunaona vifaa mbalimbali vya kimatibabu vinavyotumiwa na madaktari haswa wakati wa upasuaji kama vile wembe na makasi. Vifaa hivi vimehifadhiwa kwenye mkoba ulio na rangi ya nyekundu.

Hii ni meza ya kufanya kazi iliyotengenezwa na mbao yenye rangi ya kahawia. Juu yake kuna kompyuta, kibodi na kipanya zenye rangi nyeusi. Kuta la eneo hili ni lenye rangi ya samawati na vigae vya sakafuni ni vyeupe.

Hii ni jokovu inayotumiwa huenda hospitalini au kliniki kuhifadhi baadhi ya madawa. Viziwa hivi, vimehifadhiwa kwa rafu kutokea chini hadi juu mwa friji. Na baadhi hizi baadhi yao yamewekwa kwenye mkebe wenye rangi ya zambarau.

Hiki ni kitanda kilichotegenezwa na chuma na kina godoro yenye rangi nyeusi. Ueda ni katika sehemu ya hospitali au sehemu ya matibabu. Sakafu imetegenezwa na saruji na yenye rangi nyekundu. Kuta ni zenye rangi ya kijani kibichi iliyofifia.

Hii ni chupa kubwa yenye mpini iliyo na kimiminika chenye rangi nyekundu. Ina lebo inayotoa jinsi ya kutumia bidhaa ile, tarehe ya kutengezwa na yule aliyetengeneza ambayo waziwazi inajitokeza kuwa, faholo.

Hiki ni kifaa kinachotumika kuwapima watu macho, na ni chenye rangi nyeupe. Kando yake, kuna mwanamume aliyevaa suruali nyeusi, na shati nyeupe, huku akiwa amekalia kiti cheusi. Kuta za chumba hiki, ni nyeupe, na pazia ni za rangi ya bluu.

Hiki ni kifaa cha kielektroniki kenye rangi ya njano iliyofifia. Upande mmoja kina umbo la duara au mviringo mweusi. Kinaunganishwa na nyaya mbili moja ikiwa yenye rangi nyekundu, ilhali nyingine ikiwa yenye rangi nyeusi. Kimewekwa kwenye meza iliyo na rangi ya kahawia.

Hiki ni chombo cha kielektroniki kinachotumika kupima shinikizo la damu nacho ni chenye rangi nyeupe. Kimewekwa juu ya meza iliyotengenzwa na mbao yenye rangi hudhurungi.

Hapa tunaonaona rekodi za kitiba za mgonjwa anayeitwa Peter Njoroge vilivyohifadhiwa na kusahihishwa hospitalini nchini Kenya, hasa huenda hospitali hii ikawa hospitali kuu ya Kenyatta kutokana na ripoti hiyo.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya rangi ya kijivu na glavu ya rangi buluu anaonekana akimfanyia masaji au matibabu yule aliyevalia suruali nyeusi na kukilalalia kitanda kilichotandikwa shuka nyeupe. Dirisha linatokeza mwangaza kwenye chumba hicho.

Kidole kinaonekana kikishika kope ya juu ya jicho ambayo ni nene na yenye rangi nyeusi. Rangi ya ngozi ya lids kwa jicho ni udhurungi iliyokolea.

Hii ni mguu huenda ikawa ya mwanaume aliyevalia viatu vya rangi ya samawati na suruali ya rangi nyekundu huku akiwa amejifunga au amefungwa minyororo karibu na kisigino. Rangi ya ngozi yake ni nyeusi. Amesimama kwenye sakafu iliyotengenezwa kwa saruji.

Huyu ni mwanaume aliyevaa shati ya rangi nyekundu. Anaonekana akiwa katika hali ya maombi au kutafakari kwa kina. Kando yake kuna kitabu kinachoonekana kama bibilia, kilicho na miwani juu yake, nacho kimeketi juu ya kiti kilicho na kitambaa cha rangi ya nyekundu.

Huu ni mchoro wa mwanamke aliyevalia fulana ya rangi ya manjano, suruali ya rangi ya zambarau, sokisi ya rangi ya manjano, huku akiwa ameshika kipaji chake. Ana nywele za rangi nyeusi.

Huu ni mchoro wa mfano wa mwanamke aliyevalia fulana yenye rangi ya kijani kibichi huku akiwa amejishika kwenye uso. Ana nywele zenye rangi ya zambarau. Kando yake kuna saa mbili zenye rangi nyekundu.

Huu ni mchoro wa mwanaume aliyevalia shati lenye rangi ya kijivu na surauli yenye rangi ya hudhurungi, huku akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao na kujishika kwenye kichwa. Kando yake kuna maandishi yaliyoandkiwa kwenye rangi ya zambarau yanayosema Mental Health Awareness .

Huu ni mchoro unaoonyesha mwanamke aliyevalia blauzi ya rangi ya manjano na suruali nyeusi, akiwa amekilaza kichwa chake kwenye meza, akiegemea kompyuta yake. Huenda kutokana na uchovu. Mle mbele kuna kikombe kenye kina rangi ya samawati au buluu.

Kuna posta inayozugumzia afya ya kiakili na kwenye posta hii pia kuna picha ya dada fulani ambaye anayeonekna akifanya mazoezi ya kujituliza au kumtuliza mtu kiakili na pia vile vile kwenye posta hii kuna siku ambazo zimeonyeshwa pale zimesalia ambayo kuonyesha shuguli siku ambayo itafanyika.

Hii ni pakiti yenye rangi nyeupe na nyekundu ya dawa aina ya Brufen iliyo na mchoro wa mtoto sehemu ya mbele. Sanduku hili lina pia maagizo ya jinsi ya kuhifadhi na kutumia dawa hiyo.

Hii paketi dawa Bio nutrition ilio na rangi manjano na majungwa na vile vile nyeupe, sehemu ya mbeli kuna maandishi yalioandikwa kwenye rangi nyeusi vile vile manjano kuashiria kama vile born density na immune system .

Hii ni sanduku la dawa ya, panadol advance, lenye rangi ya bluu. Kwenye kona, kuna maandishi yanayoashiria vidonge ishirini vinapatikana ndani mwake.

Hii ni pakiti ya dawa aina ya Vitamin E yenye rangi nyeupe na nyekundu na maadishi yaliyo na rangi nyeusi na vile vile nyeupe yanaashiria vidoge sitini vimo ndani yake na kadhalika.

Hii ni pakiti ya dawa aina ya Ibruprofen yenye vidoge ishirini na vinne. Kisanduku hii ni yenye rangi nyuepe vilevile rangi nyekundu, pia kuna maandishi yaliyoandikwa katika rangi nyeupe yanayotaja wazi wazi, kitulizo kikamili kwa maumivu.

Hii ni chupa ndogo ya glesi iliyo na bango lenye rangi nyeupe. Maandishi yanaeleza wazi wazi kuwa ina chanjo ya ugonjwa wa kifua kikuu. Imeshikiliwa na mkono uliovalia glavu zenye rangi ya kijani.

Hii ni pakiti ya aina ya dawa Ibex yenye kapsuli ishirini na nne . Sanduku hii ni yenye rangi buluu na ina lebo, kituulizo cha maumivu. Mandhari ya nyuma ni ya rangi nyeupe.

Mtoto mchanga aliyefunikwa na shuka yenye rangi nyekundu, anahudumiwa na muuguzi aliyevalia shati yenye rangi nyeupe, glavu na suruali nyeusi. Kando yao mwanamke aliyevalia nguo yenye rangi nyeupe na madoadoa meusi amesimama mle.

Hapa tunaona tabibu akimpa mgonjwa chanjo aina ya covid kumi na tisa. Tabibu huyu amevalia glavu ya rangi ya samawati na pia vile vile mgonjwa huyu anapatiwa chanjo kwenye mkono au kwenye mabega yake.

Mtoto aliyevalia nguo zenye rangi nyekundu amefungua kinywa ili kupokea chanjo kutoka kwa muuguzi aliyevalia koti lenye rangi ya zambarau na ana nywele nyeusi huku mdomoni akiwa amevaa barakoa.

Mtoto mchanga aliyevalia nguo nyeupe huku akiwa amebebwa na mama yake, aliyeketi kwenye kiti cha plastiki chenye rangi ya samawati. Anapokea chanjo au sindano kutoka kwa muuguzi aliyevalia mavazi yenye rangi nyeupe.

Tunakiona kikundi cha watu waliovalia shati ya rangi nyeupe na vile vile barakoa. Mikononi wana glovu na pia wameshikilia karatasi yenye rangi nyeusi. Wanalitumia ili kuokota taka kutoka upande wa kushoto.

Mwanamke ambaye ameva fulana nyeupe na sketi ya rangi ya waridi. Ameketi kitandani na kumshika mtoto mdogo aliyefunikwa na blanketi ndogo. Mwanaume aliyevaa vazi lenye rangi ya kijivu anaonekana akiinama kumwelekea mtoto yule.

Mtoto mchanga aliye na nywele nyeusi na kuvalia fulana yenye rangi ya chungwa na maandishi meusi, anapokea chanjo. Rangi yake ya ngozi ni hudhurungi kuashiria ni mwenye asili ya Kiafrika.

Hii ni mikono ya daktari aliyevalia koti yenye rangi ya manjano akiwa ameushika ule wa mtoto baada ya kumpa chanjo aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe ya mabaara anaonekana akifungulia kijana mfereji ili akanawe mkono. Mvulana yule pamoja na msichana aliyesimama wamevalia mavazi yenye rangi ya kijani na hao wote watatu wamevalia barakoa.

Huu ni mkono hasa wa mtoto wenye ngozi yenye rangi ya hudhurungi unaonawa kutumia maji inayotiririka kutoka kwenye mfereji kuashiria udumishaji usafi wa kimwili.

Hiki ni kituo cha kunawia mkono, cha kujitengenezia. Kimetengenezwa kwa fremu ya mbao na bomba kubwa enye rangi ya bluu umetiwa juu yake. Chini kuna ndoo ya rangi ya kijani kibichi na vilevile Ile ya rangi nyeupe.

Huu ni wavu ulio na rangi ya nyekundu, nyeupe na vile vile bluu, ambao umefungwa katika chuma iliyo na umbo la mviringo. Chuma ile ina rangi ya kijani kibichi. Vile vile anga inaonekana kuwa na rangi ya samawati.

Huu ni ubao mtelezi au sketbodi yenye rangi nyeupe. Kando yake kuna viatu vyenye rangi nyeusi na kofia ngumu ya kichwa yenye rangi nyekundu na glavu pia. Sehemu hii ina sakafu iliyotengenezwa na mbao.

Hiki ni kifaa kinachotumiwa na watu kufanya mazoezi. Kiti chake ni chenye rangi nyeusi na mizani ya uzito iliyo kila sehemu yenye rangi nyeusi. Vyuma vilivyotumika kutengeneza chombo hiki ni chenye rangi ya fedha.

Huu ni mguu wa mtu mzima ulioekwa juu ya kitambaa cheupe, mguu huu unaonekana kua umevimba na vile vile rangi ya ngozi imebadilika na kua ya dhambarau haswa kwenye sehemu ya kikolo cha mguu kuashiria kuganda kwa damu.

Hapa tunaona kifaa cha mazoezi ya kimwili kama vile mazoezi ya uzito, pia kando hapo chini kuna benchi lililojumuishwa ambayo inaweza kutumiwa kwa mazoezi kama vile ya kifua na ya mgongo na mengine zaidi.

Mwanariadha aliyevalia sare zenye rangi nyekundu, amelala huku akiwa ameshika paja lake kwenye uwanja wa kukimbia uliyo na rangi nyekundu na mistari meupe. Ngozi yake ni yenye rangi nyeusi kuashiria huenda akawa wenye asili ya kiafrika.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa mguu, ameketi chini kwenye nyasi. Amevalia kinyasa yenye iliyoandikwa nambari kumi kwa rangi ya buluu. Vilevile amevaa viatu vya mpira wa kandanda vyenye rangi ya buluu na kijani kibichi. Sokisi zake ni zenye rangi ya buluu na nyeupe na ana daktari anayemhudumia.

Mwanaume mwenye umbile la kimchezo anajifunga ngumi yake. Mkono wake mmoja umefungwa kwa kitambaa chepesi ilhali ule mwingine umevaa glovu yenye rangi kijivu na mstari wa rangi ya buluu. Ummati unaonekana umekusanyika kule nyuma.

Hii ni goli la mpira wa miguu. Ina fremu ya mrija wa chuma, sehemu ya juu na upande yenye rangi nyeusi na nyekundu. Vilevile ina wavu wenye matundu madogo madogo wenye rangi nyeusi.

Hizi ni mizani ya uzito inayotumiwa kwa ajili ya mazoezi na ni yenye rangi nyeusi. Zimewekwa kwenye sakafu au eneo lenye rangi nyeusi. Kule nyuma, kuta ni iliyotengenezwa na mawena saruji.

Hawa ni wachezaji wa raga wakiwa katika mchuano. Wachezaji wawili wamevalia mavazi ya rangi ya nyeusi ilhali mchezaji mmoja amevalia mavazi nyeupe na rangi ya zambarau. Mwamuzi kwa umbali anaonekana akiwa amevalia mavazi ya rangi ya manjano na nyeusi.

Hii ni mikono iliyowekwa wazi, mgongo ukiangalia juu na viganja vikiangalia chini. Mkono wa kushoto una bangili yenye rangi nyeusi ilhali ule wa kulia una bangili ya rangi ya nyekundu. Kidole cha mkono wa kiume unaonekana kuwa umevimba naye imewekwa kwenye mandhari yenye rangi nyeusi.

Tunaona mmea wa kichaka unaokua katika mazingira ya asili au shambani. Vilevile majani yake ni yenye rangi ya kijani kibichi na baadhi yake yameanza kunyauka. Kwa umbali miti mirefu inaweza kuonekana.

Huu ni mmea uliomea kwa mazingira halisi au mazingira ya shambani. Mwangaza wa jua unatokeza waziwazi rangi ya kijani kibichi ya majani ya mmea huu.

Huu ni mmea wa papai, uliyozaa matunda yenye rangi ya kijani kibichi na pia majani yake ni ya rangi ile ile. Kando kando yake kuna mimea ya ndizi au mgomba uliyo na rangi ya kijani kibichi.